Kituo cha kusambaza umeme wakati wa jioni au usiku wa mapema huku taa zake zikiwa zimewaka. Miundo mikubwa ya chuma na nyaya nyingi za umeme zinaonekana zikivuka anga zikipitisha nguvu za umeme.

Kundi la wanaume wengine wakiwa wamevaa vesti za kijani kibichi zenye maandishi ya Kenya Power na kofia ngumu za manjano wanakagua kituo cha umeme. Kituo hicho kina miundo mingi ya chuma, transfoma na nyanya za umeme zinazopita angani.

Mafundi wawili wa umeme wakiwa kazini kurekebisha miundombinu ya nyaya za umeme. Fundi mmoja amepanda ngazi ndefu ya machungwa akifanya kazi kwenye nguzo ya umeme iliyojaa waya. Fundi mwingine amesimama chini akionekana kutoa msaada. Nyuma yao kuna ukuta mrefu wa mawe na miti mirefu yenye majani mengi.

Wafanyakazi wawili wa umeme wakiwa kazini kando ya barabara, mfanyakazi mmoja amepanda gazi ndefu akifanya matengenezo kwenye guzo ya umeme, huku mwingine akisimama chini akisimamia. Kuni za usalama za rangi ya machungwa zimewekwa barabarani kuashiria eneo la kazi.

Kituo kikubwa cha umeme cha kupunguza na kusambaza umeme chenye miundo mingi ya chuma na nyaya za umeme. Nguzo ndefu za umeme zimesimama wima zikiwa zimebeba nyaya nzito zikionyesha mtandao mkubwa wa usambazaji wa nishati.

Kiwanda kikubwa kinachotoa mvuke mwingi mweupe angani labda ni kituo cha kuzalisha umeme wa joto ardhi. mvuke unapaa juu na kuunda mawingu mweupe yanayoenea angani yenye rangi ya samawati safi. Kiwanda kimezungukwa na milima yenye miti na vijaka

Kituo cha kupoza umeme chenye transfoma kubwa na miundo mingine ya umeme. Kuna nyaya nyingi na nguzo za chuma zinazobeba umeme. Kituo hicho kimejengwa kwenye eneo la wazi huku nyuma kukiwa na jengo dogo.

Nguzo ya umeme iliyo na transformer kubwa iliyowekwa juu. Nguzo imebeba nyaya nyingi za umeme zilizounganishwa na kupita pande zote. Anga linaonekana wazi na mawingu meupe likionyesha hali ya hewa ya jua.

Nguzo ya umeme uliojaa waya nyingi zikipita juu ya barabara enye magari. Mtu moja anaonekana akipanda ngazi ndefu nyekundu ili kufanya kazi kwenye nyanya hizo pembeni mwa barabara kuna bango kubwa lenye maandishi likiorodhesha huduma kama malazi , mkutano na makahawa.

Kituo kikubwa cha umeme wa kupunguza na kusambaza, kikiwa na minara mingi ya chuma na nyaya za umeme. Kituo hicho kimezungukwa na ua wa usalama na ardhi jirani inaonekana kavu na yenye mimea michache iliyokauka.

Nguzo mbili kubwa za umeme za mbao zikiwa zimefungwa nyaya nyingi na transformer ya umeme. Transformer hiyo imewekwa katikati ya nguzo hizo ikitumika kusambaza umeme. Nyuma ya nguzo kuna miti mirefu na anga lina mawingu mengi.

Kituo cha kusambaza umeme wakati wa machweo au alfajiri. Miundo mingi ya chuma ya minara na nyaya za umeme inaonekana wazi dhidi ya anga. Anga linaonyesha mchanganyiko wa rangi ya samawati, zambarau na rangi ya machweo ikipaka mandhari rangi ya kuvutia.

Kundi la twiga wakilishwa na watalii katika kituo cha kutembelea. Twiga hao wamesimama jukwaani na wanainamisha shingo zao ndefu kula kutoka kwa mikono ya watu. Watalii kadhaa wanaonekana wakifurahia tukio la kuwalisha twiga.

Twiga ametoa ulimi wake mrefu wa rangi ya zambarau, akijaribu kufikia kitu kinachofanana na kamba nene. Twiga huyu ana rangi ya kahawia na madoa meusi, na shingo yake ndefu inaonekana nyuma ya kichwa chake.

Mto wenye maji mengi na machafu yaliyofurika. Unatiririka karibu na makaazi duni. Mwanaume mmoja ameketi kwenye mbao kando ya mto akionekana kutafakari huku mkono wake mmoja ukiwa kinywani.

Kundi la wanaume, baadhi wakiwa wamevalia nguo za ujenzi na sare za kazi, wanafanya kazi kwenye shimo kubwa ardhini. Ndani ya shimo, wanaume kadhaa wanashughulikia bomba kubwa la kijani kibichi.

Twiga anachungulia ndani ya eneo la mbao, labda mahali pa kulisha wanyama au kituo cha watalii. Mwanamke na wanaume wawili wako karibu na twiga, wakionekana kufurahia kuwapo karibu na mnyama huyu. Mwanamke huyu anatabasamu akionyesha furaha yake ya kuwa karibu na twiga.

Mto wenye maji machafu yanayotiririka kwa kasi, labda kutokana na mvua kubwa. Kando ya mto, kuna makazi duni yaliyojengwa juu ya kingo za mto na miamba, yakionyesha mazingira ya makazi yasiyo rasmi. Takataka nyingi zimetupwa kando ya mto, na chini ya makazi hayo.

Mnadhai pana ya kijani kibichi yenye mimea mingi na miti ikiashiria eneo la asili. Juu anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika na samawati safi yakionyesha hali ya hewa nzuri. Kwa mbali milima vidogo inaonekana vikichomoza kwenye upeo wa macho.

Paneli tatu zinazoonyesha mfumo wa mabomba ya maji au gesi. Paneli ya kwanza kushoto inaonyesha vali kubwa ya rangi ya samawati, iliyounganishwa na bomba jeusi. Paneli ya katikati inaonyesha mabomba marefu yaliyolala kando ya njia ya udongo, yakienda kuelekea milimani au eneo la wazi. Paneli ya tatu kulia inaonyesha maji yakimwagika kutoka kwenye bomba ndogo.

Ndege wa kuzi akiwa ametulia kwenye tawi la mti. Manyoya yake yana rangi ya kahawia na mdomo wake ni wa manjano mkali. Ndege huyu anaonekana akiangalia chini kwa umakini, akitumia kucha zake za manjano zilizong'aa kushikilia tawi.

Jengo jeupe lenye paa la samawati likiwa na mabomba makubwa ya rangi ya samawati na kijivu yakipita kando yake. Mabomba hayo yamebeba na nguzo za mawe zikionyesha mfumo wa usambazaji wa kitu fulani, labda maji.

Barabara kuu yenye magari na msongamano wa magari chini ya daraja la juu linaloendelea kujengwa. Miundo mikubwa ya zege na nguzo za daraja zinaonekana zikielekea mbali , zikionyesha mradi mkubwa wa miundombinu.

Wanaume wawili wanakusanya chupa za plastiki zilizotupwa zikiwa zimetapakaa chini kwenye eneo lenye mimea mingi. Mmoja wao amevaa shati la rangi ya chungwa na mwingine amevaa shati la rangi ya kahawia wote wakiwa wamevalia glovu mkononi.

Kundi la pundamilia wakiwa wamejipanga wakinywa maji kutoka kwenye dimbwi au mto mdogo. Pundamiia hawa wana milia yao nyeusi na meupe inayowatambulisha na wote wameimisha vichwa vyao chini kunywa.

Kundi la pundamilia likiwa limetawanyika kando ya barabara ya vumbi katikati ya savana. Pundamilia hao wana milia yao nyeusi na nyeupe inayowatambulisha, na wengine wao wanashika nyasi. Kwa mbali, safu ya majengo ya mji inaonekana ikisimama dhidi ya anga ya samawati.

Sanamu ya ukumbusho iliyojengwa kwa mawe; ikiwa na sanamu tatu za askari juu yake. Kwenye msingi wa sanamu, kuna bamba la giza lenye maandishi na nambari zikionyesha tarehe za vita kuu ya pili ya dunia. Nyuma ya sanamu, kuna jengo lenye benki na barabara yenye shughuli.

Mamba mkubwa, amelala kwenye nyasi karibu na maji. Upande wa kushoto kuna mti mdogo na mawe yaliyotawanyika chini. Maji yanaonekana kuwa meusi na kuna ukingo wa zege, unaopakana na maji.

Wanawake watatu wanashiriki katika shughuli ya upandaji miti. Mwanamke mmoja aliyevaa sketi yenye maua mekundu na fulana nyeupe anatumia jembe kuchimba shimo ardhini . Wanawake wawili wengine wakiwa wamevalia sare za shule wanasimama karibu wakitazama.

Mandhari ya bustani kubwa yenye nyasi za kijani kibichi na miti mingi iliyotawanyika baadhi ya miti ina majani mabichi mepesi huku mengine ikiwa na majani mazito na yenye giza. Kwa mbali majengo marefu ya jiji yanaonekana yakichomoza juu ya miti.

Eneo la makaazi duni lenye msongamano mkubwa na mazingira yaliyoharibika. Mto mdogo unaonekana umejaa taka na uchafu ukipita katikati ya makaazi hayo. Nyumba nyingi zimejengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo rasmi.

Nyati mweusi amesimama mbele ya dimbwi la maji huku akitazama moja kwa moja kwenye kamera. Nyuma yake nyati mwingine anaonekana akishuka chini akitafuta maji au malisho. Mazingira yanaonekana kuwa ya porini yenye udongo wenye matope na maji na nyasi chache.

Tukio la upandaji miti ,ambapo msichana mdogo amevaa sweta nyekundu na barakoa ,amepiga magoti akipokea mche wa mTi kutoka kwa mwanamume aliyevaa shati la njano na barakoa. Wote wawili wanaonekana wakiwa makini kuwa shughuli hiyo.

Rundo kubwa la taka hasa plastiki zilizotupwa katika eneo wazi. Taka hizi zimetawanyika kwa kiasi kikubwa zikiunda mlima wa takataka zenye rangi mbalimbali. Mbingu ina mawingu mazito ikiongeza hisia ya unyonge na uchafuzi wa mazingira.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko ambapo nyumba kadhaa zimezingirwa na maji machafu. Nyumba zilizo karibu na maji zimejengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo imara zikionyesha mazingira magumu ya maisha.

Tumbili ameketi chini karibu na shina la mti. Tumbili huyo ame manyoya ya kahawia iliyokolea, manyoya meupe shingoni, na mikononi na miguu myeusi. Anaonekana akitazama upande wa kulia wa picha huku uso wake ukiwa na hisia ya utulivu.

Mandhari ya asili yenye mimea mingi na sehemu ya maji. Mbele kuna kichaka kikubwa cha kijani kibichi kinachoficha sehemu ya mto au mkondo mdogo wa maji unaoonekana una rangi ya kahawia.

Wanaume wawili wanafanya kazi karibu na mto uliofurika na kubeba taka nyingi. Mmoja amevalia nguo za kijani kibichi, na anatumia fimbo kusafisha eneo lenye taka zilizokwama. Mwingine amevalia shati la samawati na anapanda mti mkubwa.

Kundi la watoto wa shule wenye furaha wakiwa wamevalia sare za kijani kibichi na kijivu wakishiriki katika shughuli ya upandaji mii. Baadhi yao wanashikilia miche ya miti midogo iliyoko kwenye mifuko meusi.

Kidimbwi cha maji kilichofunikwa na mimea ya majini hasa majani mengi ya waridi maji. Katikati ya kidimbwi kuna mti mkubwa uliokatika na kuanguka ndani ya maji ukitengeneza daraja la asili.

Mto unaopita katikati ya eneo lenye uchafu mwingi na makazi duni, labda katika mtaa wa mabanda. Kingo za mto zimejaa rundo la takataka na vifaa vilivyotupwa, vikionyesha uchafuzi mkubwa wa mazingira.

Mwanamke anapanda mti akitumia koleo kuchimba udongo karibu na mmea mchanga uliopandwa. Amelenga chini n akuvaa nguo nyeusi. Nyuma kuna wanaume watatu wakiangalia. Mmoja wao akiwa amevaa sare ya kijeshi au ya misitu.

Uso wa simba dume ukionekana kwa karibu. Manyoya yake ya rangi ya dhahabu na kahawia yanaonekana wazi yakimpa sura ya kuvutia. Macho yake makali yanatazama mbele, yakionyesha umakini na nguvu zake.

Muundo mkubwa wa saruji, unaoonekana kama tenki au jengo lisilokamilika, iko katika eneo la wazi, labda shamba au tovuti ya ujenzi, na kuna udongo na uchafu kuzunguka msingi wake. Kwa mbali, majengo mengine na miti vinaonekana chini ya anga lenye mawingu.

Tembo mchanga anakunywa maziwa kutoka kwa chupa kubwa. Mtu aliyevalia koti la kijani na kofia anashikilia chupa na kumlisha tembo . Nyuma yao kuna kundi la watu wakiangalia tukio hilo.

Eneo lenye uchafu mwingi wa plastiki karibu na mto, kuashiria uchafuzi wa mazingira. Mifuko mingi ya plastiki ya rangi mbalimbali kama vile, samawati, kijani, njano na nyeusi imetapakaa ardhini.

Twiga watatu wakiwa katika mazingira ya asili labda katika hifadhi ya wanyama au kituo cha twiga jijini Nairobi. Twiga wawili wako katikati moja wao akionekana akibusu au kukaribiana na mwingine. Twiga hao wana rangi ya kahawia na madoa meusi na mazingira yanajumuisha udongo mwekundu.

Jengo refu la kipekee lenye umbo la duara jijini Nairobi. Mbele ya jengo hilo kuna nguzo kataa zilizo beba pendera za nchi mbali mbali zikionyesha mkutano au tukio la kimataifa pia kuna mabango ya kijani yakiashiria kuwa tukio la nishati ya jua lilikuwa likiendelea.

Mandhari tulivu ya ufuke wa bahari wenye mchanga mweupe na safi. Inaonekana maji ya bahari yamepungua yakiacha sehemu kubwa ya ufukwe ukiwa na maji kidogo juu ya mchanga. Anga ni la samawati safi na linaonekana wazi na mawingu machache meupe kwenye upeo wa macho.

Wanaume wawili wakiwa wamevalia fulana za usalama za rangi ya kijani kibichi na buti za mpira. Wanafanya kazi za kusafisha mkondo uliochafuka sana . Wanasafisha eneo lenye matope na takataka nyingi wakitumia reki na majembe ili kuondoa uchafu huo.

Wanafunzi kadhaa wa kike wamevalia sare za shule wakitumia kompyuta katika darasa la masomo ya kompyuta. Wanafunzi wawili walio mbele wamejikita kwenye skrini wakiwa wanajadili maudhui ya kielimu yanaoonyeshwa yakiwemo maswali kuhusu hisia.

Mandhari pana ya jiji la Nairobi nchini Kenya. Kituo cha kimataifa cha mikutano cha Kenyatta kinaonekana wazi katikati kikiwa na jengo lake maarufu la duara na jukwaa lake la mraba. Jiji limejaa majengo mengi marefu ya kisasa na miundombinu iliyo boreshwa ikiwemo barabara kuu zinazovuka mji.

Basi la abiria lenye rangi ya samawati na ya kijivu likitoa moshi kidogo nyuma. Mwanamke amesimama karibu na mlango wa basi akiangalia nje huku abiria wengine wakiwa ndani.

Mwanamke aliyevaa nguo ya rangi ya kijani kibichi na nyeusi anasimama barabarani. Anaonekana akiwa amekunja mikono yake na kutazama kamera. Upande wa kulia wa picha kuna kibanda cha kuuza miwani na bidhaa nyingine.

Msongamano wa magari na shughuli za usafiri mjini. Kuna mabasi madogo ya abiria yameegeshwa au yakisubiri abiria. Matatu moja ina mchoro wa kupendeza huku nyingine ikiwa na jina veteran. Watu kadhaa wakiwemo waendesha boda boda na wasimamizi wa magari wanaonekana barabarani.

Matatu ya Kenya ikiwa imeegeshwa kando ya barabara yenye mvua au iliyojaa maji. Matatu ina rangi ya manjano iliyofifia, na nambari ya usajili inaonekana wazi. Mwanamke mmoja amesimama karibu na matatu, akiwa amevaa koti la rangi ya kijani kibichi na ameshika begi.

Basi la abiria, likiwa limeegeshwa barabarani. Basi hili lina rangi ya samawati na njano na lina nambari thelathini na nne na bei hamsini zikionekana kwenye madirisha. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi wakionekana kusubiri au kuingia.

Shughuli kwenye kituo cha mabasi au barabarani jijini. Kuna basi la rangi ya kijani limeegeshwa upande w akushoto. Watu kadhaa wanaonekana wakisimama karibu na basi baadhi yao wakiwa wamebeba mabango yanayoonyesha namba za njia ya mabasi na majina ya vituo.

Mandhari ya barabara yenye magari mbalimbali na daraja kubwa. Daraja hilo linaonekana kuwa refu na lina rangi ya dhahabu au kahawia upande wake wa chini. Magari yanayoonekana ni pamoja na basi kubwa la rangi ya machungwa, matatu ya samawati na magari mengine madogo meupe.

Eneo lenye shughuli nyingi labda kituo cha mabasi au maegesho ya magari ya abiria karibu na kituo cha mafuta. Matatu yenye rangi tofauti zikiwemo chungwa na nyeupe yameegeshwa huku watu wakiingia na kutoka. Mwanaume mmoja ameketi kwenye pikipiki akiwa chini ya mwavuli wa rangi ya samawati na nyekundu.

Basi la abiria likiwa na rangi na michoro ya kuvutia. Basi hilo lina namba ya njia na lina namba ya usajili ya Kenya. Dereva au contact anaonekana akishuka kutoka mlangoni. Upande wa kushoto barabara inaonekana kuwa na udongo na kuna watu wengine wakisimama.

Makutano ya barabara katika eneo la mijini ambapo kuna ishara ya tahadhari ya watembea kwa miguu. Kuna magari yanayoonekana barabarani ikiwemo gari ndogo jeupe na matatu ya rangi ya samawati na michoro yenye kuvutia.

Barabara yenye shughuli nyingi nchini, ikiwa na magari na pikipiki zikipita. Alama ya barabara yenye rangi ya kijani kibichi inaelekeza njia. Baadhi ya waendesha pikipiki wamevaa vesti za machungwa ,zikiashiria huduma za usafiri.

Basi la abiria likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye shuhguli nyingi. Basi hilo ni jeupe na limeandikwa juu yake na namba yake ya usajili yanaonyesha inatoka Kenya. Watu kadhaa wanaonekana wakisimama karibu na basi baadhi yao wakiwa abiria wanaosubiri au wakijadiliana na kondakta.

Mabasi matatu ya abiria yaliyokuwa yameegeshwa barabarani. Watu kadhaa, wengi wao wakiwa wanaume, wamesimama karibu na mabasi hayo wakiongea au kusubiri. Mabasi yamepambwa kwa rangi za kijani, nyeupe na samawati zikionyesha huduma tofauti za usafiri.

Basi la abiria limepakwa rangi ya kijani na manjano, likiwa limeegeshwa barabarani. Basi hilo lina nembo, na pia lina bendera za Kenya, na juu yake kuna turubai la kijani lililofunika mizigo.

Barabara kuu yenye njia nyingi za magari ikiwa na ishara kubwa za kuelekeza magari kwenye sehemu mbalimbali. Upande wa kushoto, kuna basi la abiria la rangi ya samawati likiendeshwa na uoto wa kijani ukiendelea kando ya barabara.

Chuo cha mabasi chenye shughuli nyingi ambapo watu wanapanda na kushuka magari ,basi na abiria na rangi ya samawati na njano lipo katikati ya picha ikiwa limejaza watu ,kuna watu wengi wanaonekana wakitembea na kusubiri usafiri.

Msongamano wa magari na watu katika eneo ya mji, kuna mabasi mengi, yanayoonekana kuwa matatu, yamesimama barabarani. Watu wanatembea kando ya barabara, wengine wakiwa wamevalia sare za polisi, au walinzi, wa usalama.

Basi dogo la abiria likiwa limesimama barabarani. Matatu hiyo ina namba za usajili za Kenya. Mbele kidogo kuna bango kubwa la matangazo. Chini ya bango kuna mwanamke aliyevaa koti la kijani kibichi akionekana akitembea au kusimama karibu na matatu hii.

Matatu ya Kenya yenye rangi nyingi na mapambo ya kipekee ikiashiria utamaduni wa usafiri wa umma nchini. Abiria wanaonekana ndani huku milango ya matatu ikiwa wazi. Kwa nyuma kuna matatu nyingine yenye rangi tofauti inaonekana na mandhari ya jiji inaashiria shughuli nyingi za kila siku.

Matatu yenye rangi ya chungwa na njano ikionyesha namba ya njia thelathini katika bango. Kuna mwendesha au kondakta amesimama mbele ya basi akishika bango hilo. Gari hilo lina nambari za usajili ya kuonyesha ni ya Kenya.

Barabara yenye shughuli nyingi jijijni Nairobi, ikionyesha magari na watu. Katikati ya picha kuna bango linaloelekeza na kutangaza nauli za safari za matatu kwenda maeneo mbalimbali kama vile Ruiru na Juja. Nyuma ya bango hilo kuna matatu nyekundu na kijani pamoja na pikipiki zilizobeba abiria.

Kusanyiko la mabasi madogo ya abiria yakiwa yameegeshwa. Mabasi yana rangi na miundo tofauti, baadhi yakiwa na rangi ya samawati na njano na mengine yakiwa na rangi nyekundu na nyeupe. Nyuma ya mabasi kuna majengo ya makazi na biashara yenye paa za rangi ya udongo.

Treni iliyosimama ikionekana kupitia uzio wa waya. Treni hiyo ina rangi ya kijivu na mistari ya machungwa na nyekundu. Sehemu ya nyuma ya treni ina herufi zinazoweza kumaanisha Nairobi. Nyuma ya treni kuna miti na majengo yaliyofifia.

Treni iliyosimama kwenye reli ikiwa imechukuliwa kupitia uzio wa waya. Treni hiyo ina rangi nyeupe, zambarau na chungwa, ikionyesha muundo wa magari ya abiria. Reli inaonekana kupita kwenye eneo lenye mimea na nyasi, huku kukiwa na miti kwa nyuma.

Eneo lenye shughuli nyingi jijini likionyesha mabasi mawili ya abiria yakiwa yameegeshwa barabarani. Matatu ya mbele lina rangi ya samawati na njano . Watu wanaonekana wakipanda na kushuka kutoka kwenye matatu.

Msongamano wa magari barabarani, Katika mazingira ya mjini . Magari mbali mbali kama vile malori, mabasi, na magari madogo yamejipanga barabarani .upande wa kulia wa barabara Kuna watu wakitembea kando ya njia.

Basi dogo limeegeshwa barabarani. Basi hili lina rangi ya kijivu na samawati . Kwenye dirisha la dereva, kuna bango la bei likionyesha shilingi 40. Watu wanaonekana wakishuka na kupanda basi.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini, ikiwa na matatu yenye picha na michoro ya kuvutia. Matatu hayo yana rangi ya samawati na nyeupe, na yana namba za usajili ya Kenya. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kando ya barabara, wengine wakiwa wamesimama au kusubiri usafiri.

Barabara kuu yenye shughuli nyingi, ikiwa na magari yakipita pande zote mbili. Kuna lori la njano lenye tanki likiongoza magari mengine. Juu ya barabara, kuna daraja la watembea kwa miguu lenye muundo wa chuma wa rangi ya njano na nyeusi.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi. Mbele kuna barabara ya lami yenye magari yakitembea na basi na abiria la rangi ya chungwa linaonekana kwa mbali. Juu ya barabara, kuna daraja la watembea kwa miguu lenye rangi ya kijani na pia daraja la magari. Kioo cha mbele cha gari kinaonyesha vibandiko na mapambo mbali mbali.

Magari yameegeshwa karibu na daraja la chini ,lenye rangi ya njano. Kuna magari matatu yanayoonekana wazi ,basi dogo jeupe, gari nyeusi la abiria na sehemu ya juu ya gari jekundu. Daraja lenyewe limejengwa kwa matofali na limepakwa rangi ya njano sehemu za juu.

Msongamano wa magari, haswa matatu barabarani katika eneo la mji, mtu mmoja amesimma mbele akiwa amevalia fulana ya zambarau anaonekana kushika kichwa chake labda kutokana na joto au msongamano.

Makutano ya barabara yenye shughuli nyingi wakati wa hali ya hewa wa mvua. Barabara ni yenye maji ikiwa na magari mbalimbali yakiwemo matatu, lori la saruji na magari madogo. Mbele ya picha, kuna alama ya barabarani yenye umbo la pembe tatu inayoashiria eneo la kuvuka kwa watembea kwa miguu.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi katikati ya jiji, pengine Nairobi. Kuna msongamano mkubwa wa magari ikiwemo matatu nyingi zenye rangi za kuvutia na magari mengine ya kibinafsi. Watu wengi wanaonekana wakitembea kwenye kingo za barabara na kuvuka barabara.

Mandhari ya barabara kuu pana, yenye magari machache yakisafiri. Katikati ya picha kuna matatu ya rangi ya manjano iliyopambwa na michoro ya kipekee, ikiashiria utamaduni wa usafiri wa umma nchini Kenya. Daraja la kijani la waenda kwa miguu linaonekana likivuka barabara, likiwezesha watu kuvuka kwa usalama.

Barabara kuu pana na safi ya lami yenye magari machache yanayosafiri. Katikati ya barabara kuna ishara kubwa ya kijani inayoonyesha mwelekeo. Upande wa kushoto wa barabara, kuna ukuta na watu wachache wanaonekana wakienda mbele.

Mandhari ya barabara kuu yenye shughuli nyingi na msongamano mkubwa wa magari katika eneo la mijini. Barabarani kuna aina mbalimbali za magari ikiwemo malori, mabasi na magari ya kibinafsi yaliyopangika kwenye foleni. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara.

Barabara kuu pana na yenye shughuli nyingi katika mazingira ya mjini. Magari mengi yanasafiri katika pande zote za barabara yakiwemo mabasi, malori na magari madogo. Katika kisiwa cha katikati ya barabara, kuna ng'ombe kadhaa wamelala na kupumzika.

Rundo la udongo ulio furushwa labda kutokana na shughuli za ujenzi au uchimbaji. Katikati ya rundo la udongo kuna alama zinazo onekana kama vile zimetengenezwa na gari la kufukua au kifaa kingine kizito. Pia kuna waya mbili moja ya kijani kibichi na nyingine ya rangi isioeleweka zikipita kati kati ya udongo huo.

Rundo la mabomba makubwa meusi yaliyoundwa kwa nyenzo za plastiki zenye michirizi ya pete. Ndani ya mabomba hayo, sehemu ya ndani ina rangi ya samawati iliyokolea, ikionyesha ubora au mathumuni maalum.

Mfereji mrefu uliochimbwa ardhini huku sehemu yake ikiwa na maji machache yaliyotuama. Ardhi iliyoondolewa kutoka kwenye mfereji imeundwa kuwa milima midogo pande zote mbili. Nyuma ya mfereji kuna nguzo za umeme na miti na mbali zaidi kuna majengo.

Bara yenye shughuli nyingi jijini ikiwa na magari kadhaa na watu wanaotembea. Lori kubwa la kijani na jeupe linaonekana katikati ya picha na juna watu wamepanda juu yake. Uoqnxe wa kushoto kuna matatu ya rangi ya manjano na samawati.

Sehemu ya chuma labda kiwanda kidogo au maabara chenye mashine ya kusafisha au kuchuja maji. Mashine hiyo imetengenezwa kwa chuma na ina mabomba na vichujio vya samawati. Juu ya mashine kuna vifaa vingine kama ndoo nyekundu na manjano.

Mitambo minne mirefu ya viwandani, ikitoa moshi mwingi angani. Moshi huo ni mweupe na kijivu, ukitanda mbali angani na kufunika sehemu ya mawingu. Nguzo za umeme pia zinaonekana katikati ya picha, zikiwakilisha miundombinu ya nishati.

Mfereji mrefu uliopigwa ardhini, labda kwa ajili ya ujenzi au kupitisha miundombinu . Udongo umefukuliwa pande zote za mfereji, na baadhi ya mimea midogo imeota pembeni.

Mfereji mrefu uliochimbwa ardhini ,ukiwa umejaa maji yanayotiririka au yaliyotuhama. Maji yanaonekana yakifurika kidogo sehemu moja, kuashiria labda bomba lilipasuka au chanzo cha maji. Udongo uliotoka kwenye mfereji umewekwa kando ya upande zote mbili.

Mfumo tata wa mabomba na vifaa vya chuma, vinavyoonekana kutumika katika maabara au kiwanda. Kuna viungio vingi vya chuma, nyaya na mabomba ya samawati. Alama ya tahadhari ya pembe tatu ya njano inaonekana kwenye mojawapo ya vifaa.

Mirija mikubwa miwili ya plastiki nyeusi, iliyovingirishwa kwa uangalifu. Mirija hii inatumika kwa ajili ya usambazaji wa maji au mifumo ya umwagiliaji, na inaonekana kuwa tayari kwa ajili ya kuuzwa au kusafirishwa.

Ukuta wa viwandani uliojaa mabomba, nyaya na vifaa vingine vya mfumo. Mabomba ya chuma yenye rangi nyeusi yamepangwa kwa njia tofauti, mengine yakiwa yamepinda na mengine yakiwa yamenyooka.

Mfereji mrefu uliotengenezwa ardhini labda kwa ajili ya ujenzi wa mradi wa maji. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na kuta za mfereji zimechimbwa wazi . Kivuli cha watu wawili kinaonekana wazi chini ya mfereji kuashiria uwepo wa watu wanaoangalia au kufanya kazi hapo.

Chemi chemi ya maji yenye ghorofa mbili katikati nje ya jengo. Maji yanaruka juu na kumwagika chini kutoka kwenye besheni la juu kuenda kwenye besheni la chini. Besheni la chini lina vichwa vya simba vilivyochongwa ambavyo vinamwaga maji pia.

Kundi kubwa la ng'ombe wamekusanyika karibu na birika kubwa la maji la saruji wakinywa maji. Ng'ombe hao wana rangi ya kahawia na baadhi yao wana rangi nyeusi wakiwa wamesimama kwenye ardhi yenye vumbi.

Duka dogo la rejareja linalouza maji yaliyosafishwa. Kwenye madirisha na milango ya duka kuna matangazo mbalimbali. Nje ya duka kuna nguzo yenye matangazo yaliyobandikwa. Hii inaashiria biashara inayotoa huduma ya maji safi ya kunywa.

Mfumo mkubwa wa mabomba na vali zilizochakaa, zilizopitiwa na kutu na kufunikwa na ukungu au mimea midogo. Mabomba haya yamezama kiasi katika maji machafu yenye rangi ya kijani na hudhurungi yaliyojaa majani au uchafu mwingine unaoelea.